Kuna dawati sita darasani na kitabu kimewekwa juu ya moja yao. Viti sita pia viko pale. Kule ukutani kuna michoro ya mikono sita na kila kikona penseli. Kwenye ukuta kuna sehemu imepakwa rangi nyeupe na kwingine nyekundu. Chini kwenye sakafu kiti kilianguka na ni safi.